Ukuta huu umebandikwa siku za wiki: Siku ya kwanza, Jumapili. Siku ya pili, Jumatatu. Siku ya tatu, Jumanne. Siku ya nne, Jumatano. Siku ya tano, Alhamisi. Siku ya sita Ijumaa, kisha siku ya saba ikiwa Jumamosi.